Daktari huyu anaonekana akimtibu mgonjwa huyu kwa kumpea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto ili kuakikisha kua naye ameweza kutibiwa ili aweze kupata nafuu au kupea chanjo hii hili kuakikisha kuwa rahisi kuzuia kusambaa kwa ule ugonjwa wa korona.

Mtu huyu ambaye ako katika ile hali ya kulazwa naye huyu daktari ako tayari kuahakikisha meno ya mgonjwa huyu ameweza kuisafisha na ameweza kuitoa ile ambayo inaweza mmumiza.

Daktari huyu ambaye anaonekana akitoa sehemu za dawa kwenye kutumia sindano hii anadhihirisha kuwa ametoa sehemu za dawa hizi ambazo zinafaa ili kuweza kumdunga au kumtibu dawa mgonjwa ili huyu mgonjwa aweze kupata nafuu kutokana na huo ugonjwa unamuuma.

Huyu ambaye ameweza kulala katika kitanda hiki anaonekana uenda ako na maumivu kwa mkono wake wa kulia. Naye huyu anaweza kukatika Ile ishara ya kumsaidia ili aweze kuikata .

Mama huyu anaonekana akiwa ameketi chini huku akiwa ameshika hospitali. Dakatari hawa wako katika ile halia ya kuitaka kumtibu maskio la mama huyu ambaye huenda linamuuma au kuitoa kifaa hiki ambao imeingia kwenye sikio la mama huyo.

Hizi ni vyoo ambazo ni za zamani na ambao huwa inatumika zaidi na mganga. Kuna dawa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye vijikebe hivi Kudhihirisha kuwa waganga wanaitumia ili kuhakikisha kuwa wakati wowote umeenda unataka ufanyiwe kazi unaweza kufanyiwa na mganga huyu uganga wake.

Hapa ni hosipitalini ambayo ni Aheri kumekuwa na changamoto ya mvua kwani mvua imeweza kuteketea mingi katika sehemu hii. Hosipitali imeweza kuharibika kulingana na mafuriko ya mvua kwani imeacha yameweza kuloa katika hosipitali hii kudhirisha kuwa, wale ambao wagonjwa katika sehemu hii wameweza kuumizwa pia.

Daktari huyo anaonekana akiwa ameshika dawa hizi ambazo ni vaccine na kushikilia sindano ambayo atakayoitumia kuitoa dawa hili na kuidunga na ule mgonjwa. Dawa hizi ni dawa ambazo zinaweza kutolewa na kuitibu au kumpea chanjo mgonjwa huyo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuezekwa kwenye meza katika kifaa hiki zinaweza kuwa ni zile dawa ambazo zinaweza kutumika katika sehemu hiyo. Dawa hizi ni dawa ambazo ziko katika ile hali ya kuitoa au unaweza kuitumia ili kuutibu kwa ugonjwa unaotaka.

Hapa ni hospitalini ambao madaktari hawa wako katika ile hali ya kuitibu ule mgonjwa ambaye ameweza kulazwa huko. Nao daktari hao wameweza kuvalia barakoa ili kuhakikisha kua wamemtibu huyo mgonjwa.

Hili ni dawa ambalo ni la kienyeji. Mama anaonekana akiwa ameshika kuonyesha kwamba ameweza kuipata katika mashamba , hii inadhihirisha kuwa ni dawa ambazo zinajaribu kuizuia au kuiponyesha ule ugonjwa wa corona ambao ulikuwa umetokea miezi ama miaka ambazo zimepita.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kutolewa mashambani na huyu jamaa na kupeleka mjini. Hizi dawa zinahakikisha kuwa hawa wanapatikana Tanga mjini mawasiliano kunao nambari wameweza kueka. Hizi ni dawa ambazo zinaweza kutumika kuitiba ugonjwa ambayo unaweza tibu .

Hawa wanaweza kuenda katika hospitalini ili watoto wao waweze kupata chanjo, kupitia mdomoni wengine wawezwe kudungwa ila bora ni chanjo, madaktari hawa wako katika ile hali ya kuwa saidia, watoto hawa ili waweze kupewa chanjo.

Hao ni wanafunzi ambao wameweza kutoka katika sehemu tofauti, wamejumulisha katika ile hali ya kunawa mkono. Huenda wako shuleni ili wakimaliza kusikuwe na kule kusambaa kwa ugonjwa huo wa corona kwani wanaishi katika sehemu za nyumbani na wanafaa kunawa mikono yao.

Mwanadada huyu anaonekana akiwa katika sehemu hii ya huduma au hospitalini akiwa ameshika kifaa hichi kujumuisha kuwa kuna kitu ambayo vifaa hivi vinaweza kutumika ili kuhakikisha kuwa anaipata hela au anaitumia hii kuwaponya wale wagonjwa katika huku.

Na huyu yuko katika ile hali ya kuwa wamebeba vifaa vya kiafya na wameenda katika miti hao sehemu hii pale kwa kupita mjini. Kudhirisha kuwa na ziara zile vifaa vya kukusanya kwa ule ugonjwa ambao ni waCorona katika sehemu hili.

Tunaona akiziweka dawa katika sehemu hii uenda ni hopitalini ama nyumba kuakikisha kuwa ule ugonjwa ambao unazambaa wa korona liweze kupotea na kuweze kuambukizwa na wale uenda wameshikwa, wameweka taa hizi ili iweze kuzuia

Hili ni gari ambayo ni lorry limeweza kuegezwa katika sehemu, huwa zinaweza kutumika zaidi katika shule, hosipitali ama mahali ambayo watu wamekusanyika, hivi inaweza kubeba vile vitu ambayvo vilivyo chafi na kuzitupa kwingine.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kutumika au unafaa kujidunga nayo ili uweze kupata nafuu ya kwa kupewa chanjo katika ule ugonjwa ambao unataka kupewa chanjo. Na hizi zinapatikana katika hospitalini au katika ile kliniki ambayo uko karibu nayo katika mashambani.

Mama huyu ambaye ameeza kuilala kwenye kitanda hiki akiwa na maumivu, ako katika ile hali ya kulala, naye ameeza kuishika ule mtoto ambaye ameweza kuizaa katika wakati huu, naye mtoto huyu bado ni mchanga na hamuepe ako katika ile hali ya kumsaidia, ili aweze, kukua vizuri.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuekwa kwenye vikebe moja ili kuonyesha kuwa wagonjwa huwa wanaweza kupewa ili wapate nafuu wakiwa na ugonjwa fulani, hii dawa ni za sehemu fulani ambayo inaweza kuwekwa na kuipima kuthibitisha kuwa ni ya kiafya.

Miti hizi ambayo zinaweza kuanguka wakati wa mvua ambayo huenda mvua hiyo au maji imeweza kusababisha kuanguka na kuharibu barabara. Kunawatu wengi ambo wameweza kusimama juu ya daraja hii huku wakiangalia mti ambayo zinaweza kubebwa na maji katika sehemu hizo.

Hapa ni mtoni ambao hawa wameweza kuishindwa kuipita katika mtoni nayo kuna huyu ambaye ameweza kukua katika hazina naye asaidia hawa kuvuka kwenye mto huu kwa kuwabeba nayo kwenye mgongo ilibaadae anaweza kulipisha hao katika hali ya kusaidia.

Haya ni magari ambayo yako katika mjini huku. zingine zikielekea na zingine zikikuja. Mtu huyu ambaye ameshika kifaa chake cha kazi huku akitembea akitembea kwenye majini na akiangalia watu wengine ambao wanatembea kando yake wakiwa katika mashughuli zao. Mbele huku kuna mwana wa pikipiki ambaye anaendesha pikipiki huku akibeba abiria.

Hizi ni zile nguo ambazo zinauzwa na huyu jamaa hapo tunaona mwendesha boda boda ameweza kusimama kando yake ili aweze kununua huenda ikawa ameweka au kuipata nafuu.

Mama huyu ameeza kushika mtoto kwenye mkono wake huku daktari naye ameeza kusimama na kumpea mtoto huyu dawa kupitia kwa mdomo, hii inathibitisha kuwa hizi ni ugonjwa au kutibu watoto wadogo wakiwa hawataki kushikwa na magonjwa kadhaa.

Madaktari hawa wawili ambao wameanza kusimama huku wakiwa wanaiona mdomo wa mgonjwa huwa ambaye ameinaza kwenye kitanda cha hospitalini huku akitaka kuitibu meno ya mgonjwa huyu.

Dawa nyekundu ambayo imeweza kukutanishwa au kutolewa katika karatasi hii ya dawa ambayo ni nyekundu na mdomo na zimeandikwa Zithroni 255 ambayo ni dawa ambayo inatumika na mgonjwa.

Hapa kumejumlisha kunadhirisha kuwa kumekuwa na ile changamoto ya moto ambayo imeweza kutokea katika sehemu hizi za mashambani huku ushago ambayo imedhihirisha kuwa mvua hii ambao hawa wameweza kuenda katika sehemu hii ili kuzuia moto huu ambao umeweza kuteketea kwa wingi.

Wanaume hawa wawili ambao wamevalia nguo ya nyekundu wameweza kusimama huku wakianhakia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda hospitalini kuna wamama wawili wanaweza kumwangalia mgonjwa huyo. Kuna daktari pia ameweza kusimama huku akiangaliana na hao watu wa nyekundu huku ni hospitalini.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuegeshwa kwenye meza hii inadhihirisha kuwa dawa hizi unaweza kutumia siku tano ambazo ni five dose ambazo unaweza kuimeza au au unaweza kujidunga nayo ili iweze au kukusaidia wakati unaitaka kuipata nafuu mwilini .

Hizi ni vitu ambazo wanawake uwa wanaitumia, zaidi ili kuakikisha kuwa wameweza kuipata usafi, au wakati ambao wako hii sehemu ya kukalia hizo vitu wanaweza kuzuia ule, uchafu ambao wakona ili waweze kuwa na ule harufu au usafi unaofaa.

Mama huyu mmoja ambaye ameweza kusimama huku akinawa mkono yake kando yake kuna mtoto moja akimwangalia huku pia naye akitaka kunawa mkono wake, Nyuma kuna madawati na kuna mama mmoja amesimama kuonyesha kuwa hapa ni madukani ambayo unaweza kukula kuna watoto wengi ambao wako nyuma wakiwa wanacheza pia.

Madaktari hawa ambao wameanza kuvalia mavazi ya daktari wako katika hospitalini wakiwa wameshika mgonjwa akiwa amelazwa katika kitanda huko. Kuna mmoja anaonekana kuwa ameshika vitu huku ni kama anafanya upasuaji wa mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha hospitalini.

Huyu ni daktari akiwa anawasilisha maskio ama kutaka kuitoa kitu katika sikio la dada huyu, akiwa ameiangalia kwa umakini huku akiwa ameshika. Bado huku ameweza kuangalia chini, huku nyuma yake kuna madaktari wengi ambao wameeza kukaa katika jukwani hilo huku akihudumia magonjwa ya wagonjwa hawa.

Dakitari huyu ambaye ameweza kuishika mtoto huyu kumpea dawa. Mwanadada huyu ambaye ameshika mtoto naye akimwangalia mtoto wake amevalia kofia ya nyekundu. Nyuma yake kuna madawa ambazo zimeweza kuwekwa katika sehemu moja , mtoto huyu ameweza kupewa dawa kuipitia mdomoni.

Hizi ni dawa zenye zimeweza kuwekwa kwenye mikembe hiyo na kuna sindano ambayo unazitoa dawa hizo kutumia sindano hiyo na kuitibu nayo mgonjwa ili apate nafuu.

Hawa ni wafuasi ambao wameeza kuishika simu yao kuonyesha kuwa wameikosa kitu fulani katika serikalini hao wameeza kusimama wakiwa wamevalia nguo ambazo zinafanana, nyuma yake kuna nyumba ya kifahari kuna mti nyingi pia ambazo zimeweza kuekezwa nyuma ya waandamanaji hawa.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kuipanua mdomo yake huku daktari naye akiwa anaingalia ili kuipata kuwa huenda meno ya mgonjwa huwa inaumwa nayo.

Hii ni sehemu ambayo kumekua na mafuriko na hawa watu wameweza kuja huku ili waweze kuona kwani sehemu hii kumekua na mafuriko wa mvua mingi. Nayo kuna vijiti ambao vimeweza kuanguka katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha mazingira yameweza kuharibika.

Kuna dawa ambazo zimewezwa kuwekwa kwenye vijikaratasi ambazo ziko katika sehemu tatu kuna zenye zimewekwa kwenye vikebe mingi kuna vikebe kubwa venye mbili kuna ambazo zenye ni maji na kuna ambayo zenye ni dawa imewekwa katika masehemu tofauti.

Daktari huyu anaonekana akiwa na ile mtindo ya kuitaka kuipima dawa raisi kuiwekeza katika zile vifaa ambavyo vimekuwa katika zile hali ya kuwa ziko tayari kutumika naye daktari huyo, ako katika kuhakikisha dawa hizo ziko katika vilivyo pia.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuisha au kuwekwa katika vikaratasi vikembe vyao, huku kando yake kuna shindano. Hizi ni dawa ambazo wakati umeumwa na kichwa ama unaumwa na sehemu fulani mwilini unaweza kutumia na kudungwa iliuweze kupona.

Watu hawa ambao wameweza kusanyika katika sehemu moja huku wakiwa wanafunzwa na kupewa maonyo jinsi ya kuwa makini katika ugonjwa wa ukimwi. Naweza kuona maelezo jinsi ya kuzuia na jinsi ya kuitumia dawa hiyo ya kuitibu na kuitumia dawa ya ukimwi. Hao nao wameweza kukaa wakiwa wanangojea wafunzwe jinsi ya kufanya namna hiyo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuuzwa za kienyeji ambazo ziko katika hali hii, dawa hizi ambazo zimeweza kuwekwa katika mikebe hii, unaweza kuipata au kununua dawa hizi katika ile hali ambayo unaitaka ili itakusaidia kujikimu nayo ukipata nafuu.

Akina mama hao ambao wameweka mtungi Yao kwenye kichwa ni dirisha juu wanetokea mtoni kuileta maji huku ni sehemu ya kiangazi ambao hakuna mvua pale hao wanaeleza maji kwenye mtoni ili kupeleka nyumbani kutumia hapa ni kiangazi kubwa na huenda hakuna maji kabisa.

Hawa ni wanafunzi ambao wamewea kuketi katika darasani huku mwalimu ambaye ameweza kusimama mbele amevalia barakoa katika ile ishara ya kuwafunza watoto hawa ili waweze kupata elimu. Naye kuna huyu mwanafunzi ambaye amesimama pia kuna kitu ambayo anaeleza mbele yao.

Hawa ni watoto wawili amabo ni wasichana huku wakiwa wamecheka. Nyuma kuna miti mingi ambazo zimeeza kupandwa huko. Hawa wanawanyesha mikono yao huku mikono yao ikiwa imeumia ikionyesha kuwa wanafanya kazi ambayo ni ngumu sana. Watoto hawa wameweza, wanatoshana huku wakiwa wamecheka na wanafanana sana.

Hawa ni wananchi ambao wameweza kuenda katika sehemu hii au sehemu ambayo huenda kumetokea ajali katika sehemu hio na magari ambayo yamegongana yameweza kuwa au kuteketea tena na moto. Wako katika ile hali ya kuangalia au kuona ajali hio ambayo imetokea kutoka ardhini.

Huyu anaonekana akiwa ameshika mtoto huyu ambaye ako katika ile hali ya kutaka kumchanja, mtoto huyo ako katika harakati ya kuwa mama huyo ako katika boma lake au ameweza kuenda katika hosiptalini ili aweze kupewa tiba au mtoto huyu kuchanjwa naye.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuegezwa kwenye kifaa hichi kuonyesha kua wakati wowote utakua mgonjwa unafaa kuimeza dawa hizi iliuweze kuipata nafuu au kuikua na hali ambayo ni hali sawa, hizi dawa unaweza kuipata katika hospitali yeyote ambayo iko karibu nawe.

Hawa wananchii wa huku wameweza kusimama huku wakiangalia nyumba ambaye imeweza kuboromoka katika mjini. Kuna ambao wameweza kuja ili kusaidia wale ambao wamajeruhiwa, na wale ambao hawajapatikana huenda wameweza kufunikwa na nyumba hii.

Mtoto huyu ambaye ameweza kuketi chini naye daktari ako katika ile harakati za kuitoa dawa katika sehemu hii ili aweze kumchanja mtoto huyu ambaye ameweza kuhudhuria katika hospitali hii ili aweze kuipata nafuu.

Daktari huyu ako katika ile hali ya kusaidia mama huyu ambaye ameweza kuketi inaonekana kuwa akona maumivu kwenye meno zake huku anadhirisha kuwa daktari huyu ako katika ile hali ya kuitibu meno ambayo inamuma au anajaribu kuitoa ile meno ambayo inamuuma.

Huyu mwanaume ambaye ameweza kuketi chini, huku mwanamke ambaye anaweza kuketi huku anamevalia vifaa vya kazi yake akiwa anaelezwa na ameshika kalamu na kitabu huku akisoma huku. Huyu mwanaume naye anajieleza kuhusiana na swala hilo.

Hizi ni madawa ambazo zimeweza kuwekeza kwenye meza hii, dawa hizi zinatumika katika kuitibu nayo mgonjwa nayo kuna sindano tena ambayo imeweza kuwekeza kando ya dawa hizi kudhirisha kuwa dawa hizi unaweza kutumia sindano hii kujidunga nayo.

Hawa ni daktari amabo wako katika, iha, au ishara ile ya kutaka kusaidia kuona jinsi ambayo, meno hio inamuuma huyu, nao daktari ameeza kuvalia barakoa, na ako katika ile hali ya kusaidia mgonjwa huyu awese kuipata nafuu.

Hivi ni vioo katika ile hali ya mchuano katika nyumbani ili iweze kuchomea kama miti imeweza kutumika katika sehemu hiyo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekezwa kwenye meza hii. Kudhihirisha kuwa dawa hizi unaweza kutumia sindano hii kuitoa dawa hili katika kifaa hiki ili kuweza kujikinga au kujidunga nayo ili kuweza kupata nafuu. Dawa hizi ambazo zimeweza kuwekezwa unaweza kupata hospitalini au kliniki au hospitali ambayo iko karibu na mashambani.

Hizi ni dawa ambazo zimewezwa kuegezwa kwenye meza hizi, sifa ambayo haifanani lakini dawa hizi zinaweza kuitumia kwa kuongeza nguvu mwilini, tena kuakisha kuwa utapata utulivu katika ugonjwa ambao unaweza kuwa nao.

Daktari huyu ambaye anaonekana akimpea chanjo mtoto huyu ambaye mama yake ameweza kumshika naye huyu anaweza kuweka chanjo ile kupitia mdomo wa mtoto huyu ili mtoto huyu aweze kupata nafuu kutokana na ule ugonjwa ambayo huenda anaeza kuwa nayo.

Hizi ni mafuta ama zingine ni dawa, ambazo zimeeza kuwekwa katika dawati hio, kando yake kuna kiti na bagi ambayo imeweza kuweka vitabu ndani yake, hii dawati ni ya nyekundu.

Hiki ni kifaa ambacho imeweza kuwekwa maji ili wakati imetokea mahali unaeza kuja kunawa mkono wako, Nyuma kuna miti ambayo imeanza kuipandwa.

Haya ni dawa ambayo zimewekwa kwenye vikembe tofauti tofauti na ikidhirisha kuwa dawa hizi ziko na sehemu moja ambayo zinaweza kutumika lakini zinahitaji au zinatumika na watu walio katika sehemu fulani au miaka zingineo.

Naye huyu ambaye ameweza kusimama huku akiwa katika hali ya kuinawa mkono wake, ili kuhakikisha kuwa ameweza kuidhibitisha na kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa corona kufahamisha kua akiwa katika mlango naye kila mtu ambaye anaye pita hapo lazima aweze kuinawa mkono wake baada ya kuingia hapo ama kutoka.

Hizi ni dawa za kienyeji ambazo zimeweza kuwekwa kwenye vifaa vingi, na zimeweza kuwekwa kwenye katika meza. Vifaa hivi mingi ambazo zinaweza kuwekwa kwa dawa hizo za kienyeji ambazo binadamu au mgonjwa uwa anaweza kutumia badala ya kuenda hospitalini. Kuna vitu vingine ambazo zimeweza kuwekwa kwenye ukutani.

Watoto hawa ambao wako katika foleni kwenye shuleni wanaitaka kuichota maji kwenye tangi hilo ili waweze kuikunywa. Kuna mwalimu wao ambaye anawaangalia uku akihakikisha kuwa watoto hao wameweza kuichota haya maji masafi ili waweze kukunywa kuitoa nayo nafuu.

Dakitari huyu ambaye amevalia vifaa vya dakitari huku akiwa ameshika mkono ambaye ameweza kulaza kwenye kitanda cha hosipitali. Nyuma yake ni mwanaume mwingine amevalia lebo ya nyeusi, huku pia naye amesimama akiangalia mtoto. Kuna viti ya nyeusi na nyengine ya yenye imeweza kuwa iko kando ya hawa madaktari.

Daktari huyu ako katika ile hali ya kutaka kusaidia mgonjwa apate nafuu. Naye huyu ako kwa ile hali ya kuwa ready kusaidika.

Hizi ni dawa ambazo zimeeza kuwekwa kwenye meza hii inadhirisha kuwa hizi dawa unaweza kujidunga nao kwenye mwili ili uweze kupata nafuu au unafaa kutumika wakati wowote ili uweze kujikimu na maisha au upate nafuu kwa ule ugonjwa ambao unakuuuma .

Hizi ni dawa ambazo zinatumiwa na mgonjwa wakati ameweza kuumia, au anumwa na kichwa, au sehemu zingine za mwili. Dawa hizi ambazo zimeweza kupakwa katika vijikebe hizi vinaadhihirisha kuwa huwa zinatumika. Kando yake kuna shindano ambayo unaiweka dawa hizi ili mgonjwa hau dakitari aweze kitibu kuidungia nayo mgonjwa huyu.

Hapa ni waziri wa maji ambaye ameweza kusimama na mkuu wake, huku akiangalia sehemu ya kuchota na maji. Kuna vitunguu vingi ambavyo vimeweza kupiga foleni, huku vikiwa vinawekwa maji. Nyuma yake kuna wafuasi na wananchi wakiwa wamesimama huku wakiangalia watu na mawaziri hawa wakiwa wanasimama wakiona haya maji.

Hiki ni ajali ambayo huenda imepatikana katika sehemu moja huku wengi wao wameeza kuokolewa, wananchi hawa wameeza kuenda huku ili kusaida wale ambao wameipata ajali, gari hii imepata ajali ambalo ni mbaya na imeeza kuharibika vibaya sana huku nyuma kuna lori ya mafuta ambayo imeweza kusimama.

Hawa mamama wawili yameweza kutembea wakiwa na kitu ya kuvia na waso wote huku wanaonekana kuwa wanabiana ujumbe fulani kutoka mjini huu. Hawa ni watu ambao wanaishi katika mjini ambao nyuma kuna mwingine ameweza kusimama huku kuna majumba ambayo yameweza kujengwa katika sehemu hiyo.

Kina dada hawa ambao wameweza kuvalia..wakionyesha kuwa wanafunza hao watu jinzi ya kutumia kifaa hii, ili waweze kuinama ili kuepukana na magonjwa kadhaa kama corona. Mwalimu ameweza kusimama mbele ya madarasa yao, huku wakipea mwalimu jinzi ya kuifanya kazi ama njia ya kuifunza watoto hao ili waweze kuipata elemu. kwa kuwa anafaa kuzuia ugonjwa huu.

Hivi ni vifaa za zamani ambavyo vimeanza kukusanyiko na iko na mchoro wa binadamu. Huwa inatumika na inatumiwa na mganga ile ambao wanataka kusaidika ambao wameweza kupoteza vitu fulani huwa wanaenda katika mganga alafu anatumia vitu hizi ili kuhakikisha kuwa amewapea mawaidha katika maelezo ambayo anataka kusaidika.

Hapa ni mjini. Magari haya yameweza kuingizwa katika maji haya, huku wanayadhihirisha kuwa msimu hii kuna mvua mingi. Hapa ameshinda magari ya inaiweza kutembea katika mjini huo. Nyumba kuna manyumba za kifahari mingi ambayo yameweza kujengwa katika sehemu fulani za mjini huo.

Hapa ni hospitali. Watu wameweza kuweka madawa haya katika chumba hili, ili iweze kuingiza na kuharibu vidudu au vitu vinginevyo ambavyo vimeweza kuingiza na kuharibu hospitali hii. Watu wameweza kuvalia nguo ya hospitali huku wameweza Like wameweka taa zikue zinawaka huku. Kuna vitu vingi ambavyo viko katika chumba hili.